Vijana wanaopokea mafunzo ya elimu ya watu wazima, (wanawake kwa wanaume), wakiwa wameweweka mashine kwenye meza, huku kukiwa na mmoja wao alievalia glavu akiwa anatoa mafunzo.

Watu wa rika na jinsia tofauti, wanawake kwa wanaume wakiwa wanapata mafunzo ya elimu ya watu wazima, huku kukiwa na mwalimu aliyeshikilia peni akiwa anaandika kwenye daftari.

Watu wenye rika mbalimbali wakiwa katika chumba cha darasa, wakipokea elimu ya watu wazima ambapo kuna walimu wakiwa wanawafundisha.

Darasa lililokuwa na watu wa rika tofautitofauti wakijifunza mafunzo ya elimu ya watu wazima, ambapo kuna mwalimu amesimama akiwa anaangalia madaftari.

Mwalimu akiwa anaandika kwenye ubao, pamoja na kuchora, ambapo amevalia kichwani kilemba chenye rangi ya bluu, pamoja na gauni lenye rangi nyeusi .

karatasi la mtihani la mwanafunzi wa shule ya msingi ambalo limechorwa wanyama pia limewekwa hesabu ambazo mwalimu amekwisha kuzisahihisha .

Walimu wa shule ya sekondari ambao wamesimama mbele ya chumba cha kufanyia mitihani, wakiwa wanafunga mitihani hiyo kwa kuiweka kwenye mifuko yenye rangi ya kijani.

Sehemu inayotumika kwa ajili ya wanafunzi wa sekondari kulalia ambayo ijulikanayo kama bweni yenye vitanda vilivyotandikwa na mashuka, pia ina kiti na meza cha kusomea.

Sehemu ambayo inatumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari, kwa ajili ya kulalia, ambayo inajulikana kama bweni, ina vitanda vilivyotandikwa vizuri.

Mwalimu akiwa mbele amesimama huku akitoa mafunzo, wakati wanafunzi waliokaa katika madawati wakiwa wanamsikiliza.

Wanafunzi wa chuo, wanawake kwa wanaume waliokaa pamoja, huku mmoja wao akiwa ameshikilia kompyuta na wengine wameshikilia madaftari, wakiwa wanajifunza.

Wanafunzi wa chuo cha urembo, ambao wamevalia mashati yenye rangi ya machungwa. Huku mbele kukiwa na mwalimu, anayetoa mafunzo, huku akiwa ameweka rangi pamoja na vifaa vingine vya kujifunzia kwenye meza.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika darasa la maabara, huku wakiwa wanajifunza namna ya kutengeneza simu.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa katika chumba cha maabara, wakiwa wanafanya mafunzo ya ufundi, wa kutengeneza simu za mkononi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika maabara, wakiwa wanafanya mafunzo ya utengenezaji simu kwa kutumia vifaa mbalimbali, ambavyo vimewekwa kwenye meza.

Mwanfumzi wa chuo cha ufundi, akiwa yupo katika chumba cha maabara, chenye vifaa tofautitauti akiwa anjifunza.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika maabara ya kompyuta wakiwa wanajifunza, huku kukiwa na mwalimu ambae alievalia koti la kijani, akiwa amesimama anaangalia wanachojifunza.

Vijana wa rika na jinsia tofautitofauti wakiwa katika chuo cha ufundi, wakipokea mafunzo ambapo wanaandika kwenye daftari.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika chumba cha maabara ambapo wanajifunza mafunzo ya utengenezaji simu kwa kutumia vifaa mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wamekusanyika kwaajili ya kujifunza ufundi wa utengenezaji simu, ambapo wanatumia vifaa maalumu.